Mtu mmoja anampa mwenzake funguo za gari, ishara ya mkubaliano ya kifedha kama mkopo wa gari. Ununuzi kwa awamu au huduma nyingine ya kifedha. Tukio hili linaonyesha uaminifu na mabadilishano, rasmi katika sekta ya huduma za kifedha.

Picha inaonyesha mkono wa mwanamke akimkabidhi mwanamme funguo ya gari. Wote wawili wamevalia suti, ishala ya rasmi na heshima. Tukio hili linaweza kuashiria makabidhiano ya biashara, ununuzi wa magari, au zawadi ya dhamani likiwa na maana ya kuaminiana na mafanikio.

Picha inaonyesha duka la kawaida, ambapo nje kuna kreti kadhaa za soda zilizopangwa. Pembeni, kuna mnunuzi anayeonekana akichagua au akinunua bidhaa. mandhari hii inaonyesha biashara ya mitaani na maisha ya kila siku ya wananchi.

Picha inaonyesha aina ya magari ya Mitsubish yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya showroom . Magari hayo yanaonekana mpya yakiwa na mwonekano wa kuvutia na kung'aa tayari kwa kuuzwa. Mandhari hii inaonyesha biashara ya magari na ubora wa bidhaa zinazotolewa kwa wateja.